Hapa ni katika uwasilishaji wa chanjo ya ugonjwa wa korona aina ya Astrazeneca, na wafanyikazi wa shirika la Amref kutoka kwenye gari lililobeba dawa hizo.

Huyu ni mama aliyebeba mtoto, akipokea dawa kutoka kwa mhudumu wa afya. Mama huyu amesimama kwenye eneo la ukame, lisilo na mvua ya kutosha. Mhudumu wa afya amavalia barakoa.

Haya ni mazingira ya kazi ya kisasa yenye matumizi ya kompyuta katika shughuli za kila siku. Inawakilisha kazi za kuandika nyaraka, kutuma barua pepe, kuhesabu au kufanya utafiti mtandaoni.